Aliyekuwa Rais wa Kenya mweshimiwa Uhuru Mwikai Kenyatta anaonekana akisalimiana na mwanaume moja Aliyevalia suti, wanacheka kwa furaha huku wakiwa wanasungumza nyuma yao kuna afisa wa polisi.

Takataka zimetupwa ovyo mahali hapa pia kuna udongo na kuna nyasi yoyote kuonyesha kuwa sehemu hii ni nchi kavu, jua linawaka kutokana na kivuli kinachoonekana, pia kuna jengo la barabara.

Hili ni tangazo ambalo lina mwanamke mmoja aliyesimama na amevalia hereni. Ameandika kuwa anasimamia amani. Mwanamke huyu ni Bi. Rachel Shebesh. Mwaka ni wa elfu mbili na kumi na saba.

Mtaro mkubwa wenye maji machafu unaonekana. Kando kando mchanga uliotolewa hapo pia umerushwa. Pikipiki linaonekana likiwa limesimama na watu wakiwa wanatembea kwa umbali. Kuna ukuta wa mawe unaonekana pia.

Mashabiki wa timu ya bandari fc wanaonekana wakiwa wamesimama huku wengi wao wakiwa wameinua mabendera. Baadhi yao wakiwa wametabasamu na wengine wakiwa wamevalia miwani. Kuna wale walioketi na kuna wale waliosimama.

Hapa ni ofisi ya kuchukulia pasipoti. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia na suti anaonekana akiwa amesimama upande huu wa kaunta akizungumza na mhudumu aliye upande huo mwengine. Kuna monita iliyowekwa juu ya meza.

Mashabiki wa timu ya Gor mahia wanaonekana wakiwa kwa sherehe kabisa na huku wakiwa wanaimba, wengine wao wakipiliza vuvu zela na mmoja wao akicheza ngoma. Mwingine anaonekana akiwa ameinua kitu kinachowaka kwa mkono wake wa kushoto.

Chumba hiki ni chumba cha huduma. Wanaongojea kuhudumiwa wameketi kwa viti vilivyo tengenezwa kama foleni. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amebeba mkoba akitembea kuelekea mahali pa kuketi. Huku mhudumu mmoja akiwa anamwelekeza.

Mwanaume moja aliyevalia suti ameketi kwenye viti vya kungojea huduma kwenye mkono wake wa kushoto ameshika simu, bahasha na karatasi. Juu ya karatasi hilo imeandikwa mia moja arobaini na tano

Watu wengi wanaonekana wakiwa wamekuja kusajiliwa wale wanaohudumiwa wameketi na wale walio kwenye foleni wamesimama, wahudumu wamevalia reflecta, mwanamke mmoja anaonekana akiwa anamsaidia mwanaume kuwe alama za vidole.

Mashabiki wanaonekana wakiwa na furaha mpwito mpwito. wengi wao wanatabasamu wengine wakiwa wameinua mikono juu , wengine wakipuliza firimbi na hata wengine wakipuliza vuvuzela. Kuna paa juu ambalo linawakinga kutokana na jua kali.

Aliyekuwa ngavana wa Nairobi, mheshimiwa Mike Sonko anaonekana akiwa anajadiliana na mwanamke mmoja upande wa kulia na mwanamume kwa upande wa kushoto, kule nyuma kuna watu wengine ambao wanaonekana wakiwa wanatazama mbele, watu wengi hapa wamevalia mavazi mekundu.

Mhudumu mmoja amevalia sare rasmi ya kazi. Huku mkononi mwake mwa kushoto akiwa amevalia saa. Anamsaidia mwanaume mmoja kuweka alama ya vidole. Kuna mtu anayerekodi na simu kwa umbali huu na kuna mtu aliyeinua mkono.

Hapa ni kwenye jiji la Nairobi. Mapikipiki na magari yanaonekana. Kuna mwanamke aliyeketi kwenye dawati huku mbele yake kuna viti viwili ambavyo havina mtu yeyote. Mtu mmoja yuko juu ya pikipiki na amevalia jaketi la rangi ya samawati.

Mashabiki wa timu ya GORMAHIA wanaonekana huku wakiwa na furaha mpwito mpwito. Mmoja wao ameinua mkono wake juu huku akinyoosha kidole. Mwingine ameliinua bango juu lililo na jina ya timu yake. Mwanamme mmoja anaonekana akiwa anapeperusha bendera nyeupe.

Hili ni dawati la taarifa ndani ya ofisi, wahudumu wawili waliovalia sare wameketi kwenye viti vyeusi huku wakiwa wanashughulika, viti vya wateja wanaongoja huduma vimepangwa kwa utaratibu unaofaa.

Wanachama wa chama cha PNU wanaonekana wakiwa na furaha, wanapiga mayowe na hata wameinua mabango juu yaliyoandikwa PNU kazi iendelee, mwanamke mmoja anaonekana akiwa anatazama mwanamume huyu anayepiga mayowe akiwa mbele, umati huu unasonga kwa pamoja.

Hiki ni chumba cha huduma watu wengi wanaonekana wakiwa wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Mwanaume moja aliyevalia kanzu ya rangi ya samawati anaonekana akiwa amesimama kule nyuma. Wanawake wawili tayari wamefika kwenye counter za huduma.

Hii ni ofisi ya HUDUMA KENYA. Wahudumu wamevalia sare. Mwanaume mmoja, amevalia suti na anaonekana akiwa anapiga simu. Kuna viti vya kukaliwa na weateja wakati wanangoja kuhudumiwa. Picha ya rais imewekwa ukutani.

Mashabiki wako uwanjani. Baadhi yao wameinua mikono yao juu na hata wengine kuweka mikono juu ya kichwa. Mashabiki wengine wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Shabiki mmoja anaonekana akiwa kwa umbali amesimama upande wa juu kabisa. Baadhi yao wameinua bendera ya Kenya.

Chumba hiki ni cha huduma ya kiserikali. Afisa wa polisi anaonekana akiwa anatembea kuhakikisha kuwa kuna usalama. Watu wengi wameketi kwenye foleni huku wakingoja kuhudumiwa. Wale waliofikiwa wamesimama kwenye kaunta za huduma wakizungumza na mhudumu.

Rais wa Kenya mheshimiwa William Samoei Ruto amesimama huku akiwa ameshikilia Bibilia kwa mkono wake wa kulia. Mbele yake kuna kipaza sauti kuonyesha kuwa anazungumza na umati mkubwa wa watu. Nyuma yake kuna watu waliosimama.

Mwanamume mmoja amevalia suti na tai huku akiwa na miwani machoni. Ameshika bibilia kwa mkono wake wa kulia kuonyesha kuwa anaapishwa. Mbele yake kuna kipaza sauti kuhakikisha kuwa sauti yake itasikika kote kote. Nyuma kuna bendera mbili za nchi ya Kenya.

Wahudumu wa HUDUMA KENYA, wanaume kwa wanawake, wamevalia sare rasmi ya kazi. Nembo ya HUDUMA KENYA inaonekana ikiwa imechapishwa, juu ya jengo lenye ukuta mweupe pepepe. Kando kando ya jengo kuna maua yanayoonekana.

Wachezaji wawili wanachuana wakiwa uwanjani. Mpira uko sakafuni mchezaji mmoja amevalia sare ya rangi ya samawati na mistari myeupe huku mwingine amevalia jezi ya rangi ya manjano. Mvulana mmoja mdogo amesimama kando anatazama na huku mwingine akiwa anapita.

Rais wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa William Samoei Ruto amevalia suti huku akiwa anatabasamu akisalimu mwanaume mwingine huku walio kando yake wote wakiwa wanatabasamu. Aliyekuwa waziri wa michezo bwana Ababu Namwamba pia anaonekana.

Jaji mkuu Martha Koome amesimama kwenye jukwaa huku akiwa anazungumza na umati. Sikioni amevalia hereni na pia ana miwani machoni. Shingoni ana shanga. Kando yake kuna mwanaume upande wa kushoto na upande wa kulia. Nyuma yake watu watatu wanaonekana. Mtu wa nne akiwa tu haonekani vizuri.

Watu wengi wanaonekana kwa umbali wakiwa kwenye foleni. Mwanaume mmoja ambaye amehudumiwa anaonekana akiwa anaondoka huku mkononi akiwa na kalamu ya rangi ya manjano na kifuniko cha rangi ya samawati. Mwanaume mmoja ameketi akipeana huduma.

Mchuano wa mpira wa vikapu unaendelea uwanjani, timu hizi ni za wanawake , timu moja imevalia jezi jeupe na nyingine imevalia jeza ya rangi ya kijani kibichi na ina mistari nyekundu. Mashabiki wanaonekana wakiwa wameketi , baadhi yao wakiwa na barakoa, camera inaoneka.

Msichana mmoja aliyesuka na nyuzi za rangi ya samawati amesimama huku akiwa anatazama akingojea kuhudumiwa. Wanaume wanaonekana wakiwa wameketi huku wakiwa wanaandika kwenye makaratasi. Kuna simu mezani na jengo lililoko hapa ni la mabati.

Rais wa jamuhuri ya Kenya mheshimiwa William Samoiei Ruto amevalia suti. Anatembea ana kwa ana na jaji mkuu Martha Koome aliyevalia miwani. Kando yao kuna afisa wa polisi anayehakikisha usalama umezingatiwa.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanaonekana wakiwa wanasherehekea kabisa, baadhi yao wamebeba maua juu, bendera la Kenya limewekwa mbele huku, wakiwa wanatabasamu na nyuma kuna bango kubwa sana lililochorwa mtu.

Mashabiki wa timu ya Gormahia wanaonekana wakiwa wanasherehekea kabisaa huenda ikawa wameushinda mchezo wao, wamewasha moto na hata mmoja wao ameshika kijibendera huku wengine wakiwa wanapiga ngoma.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanachuana kwelikweli. Mmoja anaonekana akienda kuanguka sakafuni, huku mwingine aking'ang'ana kabisa kuhakikisha kuwa yeye ndiye anayebaki na mpira. Mashabiki wameketi kando huku wakiwa wanatazama.

Hema limewekwa uwanjani. Ndani ya hema hili, kuna viti vya plastiki vya rangi ya samawati. Wahudumu wameketi wakiwa wanajadiliana na kufanya kazi yao. Watu wengi wanaonekana pale nyuma wakiwa wamekusanyika .Pia, kuna magari mawili. Moja ya rangi nyeusi na nyingine rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti na tai anaonekana akiwa ananakili kutumia kalamu ya rangi ya manjano iliyo na kifuniko ya bluu kwenye karatasi nyeupe. Mwanaume mmoja aliye na ndevu.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha huduma cha rangi nyekundu, kwa upande huo mwingine mhudumu anaonekana akiwa anatazama tarakilishi yake ili kumhudumia, chumba hiki ni cha huduma Kenya.

Wachezaji wa timu ya mpira wanaonekana wakiwa wanashangilia, huku baadhi yao wakirukaruka, kupiga mayowe na hata kuinua mikono yao juu. Inaonekana kuwa wameushinda mchezo wao. Kule mbali kuna mashabiki wanaoonekana wakiwa wanawatazama.

Rais wa jamhuri ya Kenya, Bwana William Samoei Ruto na jaji mkuu Bi. Martha Koome, wanaonekana wakipokezana kitu fulani cha rangi jekundu. Kule nyuma kuna kile kitu kinachoashiria nembo ya mahakama.

Hiki ni chumba cha huduma. Wahudumu wamevalia sare zinazofanana. Mhudumu mmoja aliyevalia koti nyeusi na saa kwenye mkono wake wa kushoto, anaonekana akiwa anazungumza huku aliye kando yake akiwa anatabasamu kabisa. Kuna mtu anayeonekana akiwa ameketi kwa kiti akingojea muda wake wa kuhudumiwa. Mhudumu anatumia tarakilishi yake.

Mashabiki wa timu ya AFC LEOPARD wanaonekana wakiwa na furaha kwelikweli. Baadhi nyao wameinua mikono juu na mmoja wao anapuliza vuvuzela na hata wengine wanarekodi kwa simu zao za mkono. Wengine wanaonekana wakiwa wameinua bango juu kabisa.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa ameinua biblia kwa mkono wake wa kushoto huku akiwa anasoma kitu kuonyesha kuwa alikua anaapishwa. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia barakoa na upande huo mwingine kuna mwanaume aliyevalia suti. Mwanaume huyo na jaji mkuu wote wana vipaza sauti kuonyesha kuwa wanazungumzia umati mkubwa wa watu.

Wahudumu wanaonekana wakiwa wamesimama na baadhi yao wakiwa wameketi. Kila mhudumu aliye upande huu mwingine ana tarakilishi mbele yake ili kutumia kufanya kazi. Mwanaume mmoja aliyevalia suti na anaonekana akizungumza na mhudumu mmoja.

Jaji mkuu Martha Koome amesimama, sikioni amevalia herini. Anazungumza kutumia kipaza sauti kuonyesha kuwa anazungumza na umati mkubwa. Amevalia mavazi rasmi ya jaji.

Mchuano wa mpira umeshika kweli kweli kuna wachezaji waliovalia jezi ya rangi ya kijani kibichi na wengine waliovalia ya rangi ya manjano, mpira uko sakafuni kule kuna refari ambaye ameshika kibendera, mashabiki wanaonekana kwa umbali.

Hili ni dawati la taarifa ndani ya ofisi ya huduma Kenya. Dawati hili lina rangi nyeupe na maandishi yaliochapishiwa kwa rangi ya kijani kibichi. Kuna nembo ya taasisi au shirika upande wa kushoto. Sehemu hii ina sakafu ilio tengenezwa kwa ustadi.

Wachezaji wanaonekana wakiwa wanafuraha na kusherehekea baada ya mchezo. Wameshinda na kwa hivyo wamekabidhiwa kikombe walicho kuinua jua. Baadhi yao wameinua mikono yao juu huku wakiimba kwa mayowe. Baadhi ya mashabiki wanaonekana wakiwa wamejiunga nao.

Mtu mmoja amesimama huku akiwa ameshika kitabu fulani mkononi kuashiria kuwa anayasoma maelezo huku akiwaambia walioketi, kuna afisa wa polisi kwa hadhira hii, mwanamume mmoja aliyevalia suti, ameketi upande wa mbele. Ukutani kuna maandishi kama vile posta.

Wachezaji wa jinsia ya kike wa mpira wa vikapu, wanaonekana. Mmoja yuko na mpira na anajaribu kuwapita wale wanaojaribu kumnyang'anya mpira huu. Nyuma yao, kuna watu waliosimama tu, huku wakiwa wanaangalia upande ule mwingine. Pia, kuna basi ya samawati.

Mwanamke mmoja aliyevalia blausi ya rangi ya machungwa ameketi akiwa anatazama kwa makini kuhakikisha kua mwana riadha mwenye jina ya Kipchirchir havunji sheria zozote zile, mwanariadha huyu ameruka kabisa.

Uzio wa waya unaonekana, upande huu na upande ule mwingine kuna tanki za saruji. Maji machafu yanaonekana yakiwa yanapita chini. Kuna paipu ya rangi ya kijani kibichi. Pia jua inawaka.

Wachezaji wanawake wamesimama kwa kikundi kimoja, huku mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyekundu, akionekana ameshika kitu mkononi na pia mkono wake wa kushoto una saa. Mashabiki wanaonekana wakiwa wameketi, huku baadhi yao wakitazama tu na wengine wakizungumza.

Hawa ni wachezaji wa timu ya raga ya Kenya, mfadhili wao ni Kenya Airways kulingana na kile kimeandikwa kwenye majezi yao, wamevalia kaptura nyeupe nyeupe, wanaonekana wameinuwa mikono yao ya kulia kuonyesha kuwa wanasherehekea ushindi.

Hapa ni barabarani, na taka zimetupwa ovyo kwenye mtaro wa maji. Magari mawili yanaonekana kwa umbali yakiwa yanaenda. Watu wengi wanatembea. Pia kuna miti inaonekana na jua limewaka.

Mashabiki wa timu ya Kenya wako uwanjani. Shabiki mmoja ameinua bendera kwa mkono wake wa kulia. Wengine wanaonekana wakirekodi na wengine wakipiga makofi. Mwanaume mmoja aliye na miwani anapiga simu.

Mlingoti wa goli unaonekana nyuma ya wachezaji hawa wanafanya mazoezi. Wamevalia jezi nyekundu. Baadhi yao wanaonekana kutabasamu ishara kuwa wanafurahia mazoezi hayo. Chini kuna nyasi na kule nyuma kuna miti.

Wanaume kwa wanawake wamepanga foleni mbele ya kaunta ya huduma. Mwanamke mmoja tayari amefika mbele na anazungumza na mhudumu. Mzee mmoja amevalia kanzu na mkononi ameshika karatasi nyeupe.

Mashabiki wa timu ya mpira wanaonekana ukiwa na furaha mpwito mpwito huku baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi. Kuna wale wanaozungumza na wale wanaotazama tu. Mmoja wao amejifunga skafu kichwani.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Bi. Martha Koome, anaonekana amesimama katikati ya majaji wawili. Wote, wanatabasamu kabisa. Mikononi amevalia barakoa. Bi. Martha Koome amevalia pete kwenye mkono wake wa kushoto.

Wachezaji wa timu ya mpira walio uwanjani wanaonekana wakiwa wanakuja kwa pamoja kusherehekea. Mmoja wao ameinama na kumkumbatia mchezaji ambaye anaonekana kuwa labda amefunga bao. Mashabiki wameketi kwa umbali.

Mchuano wa mpira wa vikapu unaendelea uwanjani. Timu zinzoshiriki ni za wanawake. Timu moja imevalia jezi nyeupe na nyingine imevalia jezi ya samawati. Mashabiki wameketi wakitazama.

Jengo linaloonekana ni la mabati, nje kuna watu walioketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya samawati. Wanaume wawili wanaonekana wanaandika juu ya karatasi. Mezani kuna simu. Mwanaume mmoja anayehudumiwa anaonekana akiwa amesimama.

Chumba hiki ni cha huduma Kenya kuna maua yaliyowekwa ukutani na yanavutia kweli kweli, taa zimeashwa ili kuhakikisha mwangaza ni wa kutosha, wahudumu wamekalia upande huo mwingine na wanatumia tarakilishi zingine zao.

Mwanamke mmoja aliyevalia jaketi anaonekana kuwa anaandika kutumia kalamu ya rangi ya samawati. Mwanaúme aliyevalia sare za kazi anamsaidia mwanamke mmoja kuweka alama ya vidole, pia Kuna hema.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanaonekana. Aliye mbele amevalia miwani, na pia jezi ya timu ya Kenya iliyo na nembo ya Harambee stars. Na pia bendera ya Kenya. Nyuma yake mashabiki wengine wanaonekana wanatembea tu huku Mwanamke mmoja akiwa amebeba mkono. Wingu linaonekana.

Mashabiki wa timu ya mpira wanaonekana wamekusanyika pahali hapa. Watoto kwa watu wazima. Mwanaume mmoja amesimama mbele huku akiwa anawapiga picha wale mashabiki. Shabiki mmoja ameinua juu ngoma na mwengine akiwa ameinua juu bango.

Viti vya kungojea huduma vimepangwa kwa utaratibu unaofaa, baadhi y watú wamekaa wakingoja muda wao wa kuhudumiwa buku wengine wakiwa tayari wanahudumiwa. Wahudumu wamekalia upande huo mwingine na wanatumia tarakilishi.

Wachezaji wa mpira wamekusanyika pamoja ili kujadiliana. Jezi la mlinda lango ni tofauti na jezi ya wale wachezaji wengine. Kwa umbali kuna mtu anayeonekana akipita na pia kuna mashabiki wachache.

Hema limejengwa hapa kwa sababu ya kupeana huduma. Kila dawati linapeana huduma tofauti tofauti. Watu wengi waume kwa wanawake wanaonekana, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Wahudumu wamevalia sare.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani ili kuchuana. Mpira uko sakafuni. Wachezaji wa timu moja wamevalia jezi ya rangibya kijani kibichi na wengine jezi ya rangi ya samawati na mistari nyeupe. Kule nyuma kuna mashabiki wanaonekana.

Wachezaji wa jinsia ya kike, wa mpira wa vikapu wanaonekana. Mmoja wao ambaye amevalia jezi ya rangi ya samawati, yuko na mpira mkononi huku akiwa anatazama ni wapi atapiga Pasi. Wachezaji wa timu nyingine wako hapo huku wakiwa wamemzingira kabisa kuhakikisha kuwa wanamunyang'anya mpira.

Watu wengi sana wanaonekana wakitembea kwa kundi moja, wamebeba bango mbele kuonyesha kuwa wanapitisha ujumbe fulani. Wengi wao wamevalia barakoa na pia mavazi ya linda usalama. Kuna wazee wawili mbele, mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia ambao wamevalia suti.

Mashabiki wa timu ya Kenya wanaonekana wakiwa na furaha mpwitompwito, huku mmoja wao akionekana kupiga makofi na kushangilia. Mwingine amejifunga bendera mgongoni. Wengi wao wamevalia miwani meusi.

Monitor hii inatumika , kidole cha mtu kinaonekana viti vya watu wanaongoja kuhudumiwa pia vinaonekana huku watu wawili wakiwa wameketi , meza hii ni ya rangi nyeupe pepepe, nyaya za kuunganisha monitor na sehemu nyingine za computer pia zinaonekana.

Hapa ni katika chumba cha huduma Kenya. Baadhibya wanaume wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakiwa wamevalia masuti. Baadhi ya watu wameketi huku wale waliosimama wakionekana maandishi yalioandikwa ukutani.

Mheshimiwa Kalonzo Musyoka anaonekana akiwa anatoa hotuba, huku nyuma yake kukiwa na wanachama. Chama hiki kinatumia sanasana rangi ya samawati, kulingana na mabango yanayoonekana na pia mavazi waliovalia. Kuna mwanaume mmoja mwenye kanzu aliyesimama pia pale mbela.

Mwanamme mmoja aliyevalia sare za kazi, ameketi huku akiwa anatumia tarakilishi yake kuwasaidia wateja. Mwanaume mwingine anaonekana akiwa anasimama, huku akiwa anaangalia makaratasi. Kioo kinatumika kugawanyisha upande wa mhudumu na anyetaka kuhudumia.

Uzio wa waya unaonekana. Majani mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi pia yako sakafuni. Jua limewaka na kuna kivuli cha kupendeza sana hapa. Tanki iliyojengwa kwa saruji, linaonekana na paipu pia.

Wachezaji wa timu ya Kenya wamesimama kwa foleni kwa njia ya kufurahisha sana. Wamesimama wima ishara kkuwa wimbo wa taifa unaimba. Nyuma yao kuna televisheni kubwa iliyochorwa bendera ya kenya na pia ina maandishi ya neno Kenya.

Mashabiki wa Kenya wanaonekana wakiwa na furaha mpwito mpwito. Baadhi yao wameinua mikono juu na hata wengine wameinua vijibendera. Wengi wao wamevalia miwani nyeusi nyeusi huku wakiwa wamegawanishwa upande wa mbele na upande wa nyuma.

Hi ni risiti ya mwalimu. Inaonyesha ilipeanwa tarehe kumi na mbili, mwezi wa Agosti, mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Ina jina la mtu na pia ina ada zilizolipwa na jumla. Risiti hii ni nakala ya mteja ikidhibitisha kuwa malipo yamefanyika.

Viongozi mbali mbali wanaonekana ikiwemo jaji mkuu Bi Martha Koome, gavana wa Nairobi Bwana Sakaja na pia rais wa mawakili Bi Faith, wameshika vyeti kwa upande wa mbele huku wakiwa wanapiga picha, nyuma yao kuna bango.

Wachezaji kumi na moja wa timu ya Chapa dimba wanaonekana wote wakiwa ni wakike, mlinda lango anaonekana akiwa amevalia jezi tofauti na wengine, kule nyuma kuna miti na pia sakafuni kuna nyasi.

Aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua anaonekana akiwa anaweka alama zake za vidole. Kando yake kuna wanaume waliosimama wawili wao wakiwa wamevalia suti na tai.

Aliyekuwa mkubwa wa upinzani Bwana Raila Amolo Odinga, anaonekana akiwa ameketi na amevalia koti na tai. Mbele yake kuna kamera iliyowekwa ili kumpiga picha au kumrekodi. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamesimama kando kando.

Mashabiki wanaonekana, huku mwanaume mmoja akiwa amejipaka rangi tofauti tofauti usoni. Pia amevalia miwani, upande wake wa kushoto na kulia kuna wanawake ambao wametabasamu kabisa kuonyesha furaha kubwa.

Wanachama cha chama cha ODM, wanaonekana wakiwa wamekusanyika. Mmoja wao, yuko kwenye jukwaa. Vipasa sauti vinaonekana vikiwa vimewekwa pale ili aweze kuzungumza. Nyuma yao kuna bango kubwa sana lililo na picha ya Mheshimiwa Raila Amollo Odinga.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto anaonekana akiwa ameshika bibilia kwa mkono wake wa kulia. Anazungumza kwa kipazasauti kuonesha kuwa umati unafuatilia mambo haya ni mkubwa mno. Mkono wake wa kushoto ameweka juu ya vitabu flani vilivyoshikiliwa na mke wake.

Mashabiki wa timu ya mpira ya Tusker waliovalia shati za rangi ya manjano wanaonekana, mmoja wao ameinua mikono yake juu huku akionekana kupiga mayowe kwa jinsi walivyofungua mdomo wake, wale mashabiki wengine wanaonekana wakiwa wanatazama tu kinachoendelea kule mbele.

Mashabiki wa timu ya kenya wanaonekana huku wengi wao wakiwa wameenua mikono yao juu kuna mmoja amejishika kichwa. Wengine wameshika bendera yenye ngao nyingi sana. Wanaonekana wakirukaruka kwa furaha.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa anatabasamu kweli kweli. Amevalia miwani. Nyuma yake, ni naibu wa jaji mkuu philomena Mwilu ambaye anaonekana akitazama tu huku akitabasamu pia. Watu wengine wanaonekana wakiwa wanawatazama na wengine wakiwa katika shughuli zao.

Wanaume wawili, mmoja aliyevalia kofia na mwingine ana miwani tu wamesimama kwenye kaunta za huduma huku wakiwa wanatumia simu. Wahudumu wameketi kwa upande wa ndani. Wanawake wawili wanao hudumu wanawatazama wanaume wale wawili huku wakionekana kuzungumza nao. Wale wengine wakiendelea tu kutumia tarakilishi zao.

Shughuli za kujiandikisha huduma namba zinaendelea. Mhudumu ameketi akitumia kitarakilishi yake huku anawahudumia akiwa kwenye foleni. Baadhi yao wamevalia barakoa.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani, wawili wao ndio wanaokimbilia mpira ambao uko sakafuni. Baadhi ya wachezaji wamevalia jezi nyekundu na wengine wamevalia jjezi nyeupe. Sakafu ina nyasi.

Wachezaji wawili wanaonekana uwanjani. Sakafuni kuna nyasi, kule kando kuna mashabiki wanaoonekana baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Viti vingi havina watu.

Hiki ni chumba cha huduma Kenya. Kuna ofisi ambayo iko wazi na mwanamke mmoja aliyevalia sare anaonekana akiwa anazungumza na mwenzake kule ndani. Juu ya kichwa cha mwanamke huyu kuna picha ya rais wa Kenya.

Mchuano unaendelea kati ya timu ya Gor Mahia na AFC Leopards. Mabao ni moja kwa moja na dakika ni ya arubaini na mbili. Mlinda lango anaonekana akiwa anatoa maelekezo kwa wachezaji wenzake. Mashabiki wanaonekana kwa umbali.

Mashabiki wanaonekana wakiwa uwanjani, shabiki mmoja amebeba bendera ya Kenya begani, kijana mmoja anaonekana akiwa anaitumia simu yake baadhi ya mashabiki wameketi, wengine wamesimama wengine wao wanatembea.

Wateja wengi wako kwenye chumba cha huduma. Afisa wa polisi anaonekana ili kuhakikisha tu usalama umeimarika. Baadhi ya wahudumu wanatumia tarakilishi zao ili kuwahudumia wateja.

Wahudumu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa wote. Wawili wao wana miwani. Ukutani kumeandikwa huduma Kenya. Kila mhudumu ana mashine ya computer mbele yake.

Meza limewekwa chini ya kivuli cha mti ili kujikinga na jua kali linalowaka, mwanamke mmoja aliyevalia suti ameketi juu ya viti viwili vya plastiki vya rangi ya samawati huku akiwa anaandika kwenye karatasi, mwanamume mmoja ameinama ili kuangalia kile kinachoandikwa .